Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza ambacho kimesinikwa kwa uwaangalifu na usalama mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uwakika wa wakazi wa eneo hilo.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbali mbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda.

Nguzo mbili za umeme zimesimama imara, zikiwa zimebeba waya wa umeme; ulionganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza umeme; ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na salama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, kuhakikisha upatikanaji wa umeme katika wakazi wa eneo hilo.

Kiwanda cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa, zinazoratibu usambazaji wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme, ni wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme, kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme, wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Nguzo ya umeme imesimama imara, ikiwa imebeba waya wa umeme uliyounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa ambacho kinatumika kusambaza umeme kimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uwakika na kwa wakazi wa eneo hilo.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbali mbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Nguzo ndefu ya umeme imesimama imara ikiwa imeshikilia nyaya nyingi na vifaa mbalimbali vya umeme, nguzo hii inaashiria jitihada za kusambaza umeme bora na kwa kasi maalumu katika jamii, na mazingira yanayoizunguka.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine ya kisasa, inayoratibu ngao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika, na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda.

Kiwanda kidogo cha umeme kinacho endeshwa na mfumo wa maji ikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundo mbinu yake imepanga kwa uangalifu ilikuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda.

Juu ya fensi kubwa iliyojengwa na matofali, nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa, hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza umeme ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme kwa wakazi wa eneo hili.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme kwa uhakika, matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Nguzo ya umeme imesimama imara ikiwa imebeba nyaya nyingi za umeme zilizo unganishwa kwa ustadi mkubwa, hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza umeme; ambacho kime simikwa kwa uangalifu na usalama, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme na uhakika wa kazi katika eneo hilo.

Mwanadada aliyevalia miwani nyeusi na fimbo inayomuongoza kutembea, akivuka barabara kwenye kivuko maalumu kilichochorwa mistari ya pundamilia. Juu kuna alama ya barabara, inayoonyesha sehemu salama ya watembea kwa miguu kuvuka. Mandhari inayonyesha mtaa na mji, wenye miti bila majani.

Alama ya barabarani yenye herufi pi iliyokatwa, inaonyesha wazi kwamba pembezoni mwa barabara dereva hatopaswa kusimamisha gari katika eneo hili, hii ni ishara muhimu ya usalama barabarani hasa kwenye makutano yanayohitaji usalama wa ziada.

Kundi kubwa la watu wakiwemo wanafunzi waliovaa sare na watu wazima, wamesimama na kusubiri kuvuka kwenye alama ya pundamilia ya barabarani. Taa ya barabarani inang'aa kwa rangi zake tatu ikidhibiti mwendo wa magari yaliyosimama kwa utaratibu.

Alama ya barabarani yenye rangi nyekundu na mstari mweupe katikati inaonekana wazi pembezoni mwa barabara, zikimtaka dereva kusimama kabisa kabla ya kuendelea na safari. Ni ishara muhimu ya usalama barabarani hasa kwenye makutano na maeneo yanayohitaji uangalifu wa ziada.

Mafundi wakiwa kazini na magari ya kujengea barabara, huku barabara ikiwa inaendelea kujengwa kwa kiwango cha lami wakifanyakazi kwa bidii, ili kuboresha miundombinu na kurahisisha usafirishaji jambo linalosaidia uchumi na maendeleo ya jamii.

Madereva wa usafiri wa pikipiki wanaotumika kubeba mizigo na abiria, wakiwa katika mazingira ya kutengeneza pikipiki zao ili kuzijaza mafuta. Pikipiki hizi ni aina ya usafiri wa haraka na wa gharama nafuu, unaotumika sana maeneo ya vijijini na mijini, kwa shughuli za kila siku za watu.

Miundo mbinu safi ya barabara ikiwa imemulikwa na taa za aina mbalimbali zinazopendeza, huku barabara zikionesha kwa ufanisi njia tofauti za magari yanayo kwenda na kurudi. huu ni mfano bora wa miundo mbinu ya maendeleo katika nchi inayowezesha usafirishaji wa abiria na mizigo kwa urahisi.

Wafanyakazi waliovalia sare za kujikinga, wakisafisha ardhi kwa kufagia kwa nguvu, huku wakikusanya taka zote sehemu moja, wakifanya kazi kwa kusafisha na kuzingatia usalama wa mazingira.

Mifuko miwili yenye rangi tofauti njano na nyekundu imefungwa juu ikiwa na alama hatari za kibiolojia, mifuko hii hutumika kuhifadhi taka hatarishi za hospitali kama damu, vifaa vilivyotumikwa na taka za kuambukizwa ili zisilete madhara kwa watu na kwa mazingira, mifuko hii ipo tayari kwa ajili ya kupakiwa kwenye gari linaloenda kupata takataka hizi sehemu zinapochomwa.

Kundi kubwa la wafanyakazi wakiwa wamevaa nguo maalum za kujikinga wanazoa taka ngumu kutoka ardhini na kupakia kwenye gari kubwa la kusafirishia taka, pembeni kuna mikokoteni midogo inayosukuma inasaidia kubeba uchafu. Zoezi hili linaonyesha juhudu za usimamizi wa taka kuhakikisha mazingira yanabaki safi kwa afya ya jamii.

Uchafu umetupwa hovyo pembeni ya kuta na katika sehemu zisizoruhusiwa, hali inayoashiria uzembe wa wasimamizi wa taka na hatari kwa afya na mazingira ya watu wanaoishi karibu, ikihitaji hatua za haraka za kurekebisha hali hii.

Kundi la wafanyakazi wakiwa wamevaa nguo maalumu za kujikinga, wanazoa taka ngumu kutoka ardhini na kupakia kwenye gari kubwa. Zoezi hili linaonyesha juhudi za usimamizi wa taka, kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya ya jamii.

Lori kubwa la kisasa la rangi ya kijani, linapita mtaani likikusanya taka kwa kutumia mfumo wa kuinua mapipa ya uchafu lenyewe bila msaada wa binadamu. Linaonesha uboreshaji katika usimamizi wa taka mjini na kulinda afya ya jamii.

Katika eneo kubwa la kutupa taka, watu wamebeba taka walizokuja kuzitupa huku wachache wakizichambua, taswira hii inaonyesha changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka maeneo mbalimbali hasa maeneo ya mjini.

Tenki kubwa la kuhifadhia maji limewekwa juu ya jengo likiwa lina rangi nyeusi katika mpangilio unaowezesha upatikanaji wa maji kwa urahisi. Katika huduma za kila siku, kuhakikisha uhifadhi mzuri na usambazaji endelevu wa maji katika eneo hilo.